Katika picha hili naona kumetokea mafuriko ambayo maji yametapakaa kila mahali hadi zimejaa kwa nyumba pia naiona kwa mbali kuna mtu alisimama katika ndani ya maji. Nauona ndizi.